Hiki ni kituo cha mabasi ambayo yanabeba wateja na kuwapeleka katika sehemu mbalimbali za nchi. Pia kuna nyumba la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe na rangi ya zambarau.